Viongozi vya upinzani wakiongozwa na mpinzani wao mkubwa Raila Odinga. Wamekuja kusi... Wako mbeleni hapa kusimama mbele ya watu. Wanaongelesha watu ambao wanataka kuwasikiliza. Anawaambia jinsi ambavyo serikali inaendelea na maendeleo yao ni gani.

Watu wamekusanyika nje ya mlango mwa jiji la Nairobi katika stesheni ya Huduma Centre. Watu wamekuja kushughulikiwa kwa hali yao ya maisha ambayo labda watu wamekosa wameweza ama kushindwa na hitilafu la kuleta hapa ndipo wamekuja kishughulikiwa na kusaidiwa.

Watu wengi wamekusanyika mahali hapa wakiwa na makusudi ya kupata huduma za kiserikali. Sisi tunavyo ona, watu wameweza kukaa wakisubiri jinsi ambavyo wataambiwa. Kuna yule muuguzi ambaye anakuja kuwahudumia watu hawa, anawapea maagizo ambayo yanafuata.

Mtu mrefu amesimama mbele. Anashikilia kipaza sauti chake kwa mkono wa mkono wake wa kulia. Huenda kuwa anaangazia maneno ya kotini, anasema yale aliyoambiwa kusema.

Watu wa kortini wako mbele kuongea au kuongelesha wakenya. Anayeongoza ni jaji mkuu Martha Koome. Anafanya hivi akiashiria watu jinsi ya kupata amani , namna hii ni hali ya kawaida na hali nzuri kwa vile wakenya wote watakuwa wanajua sheria za kortini ni zipi.

Watu wamekusanyika katika stesheni ya huduma, ambayo wote wameweka macho yao kwa mke mmoja anayefanya operesheni ya kompyuta. Anafanya hivi ili awe na huduma kwa watu waliokuja hapa kusaidiwa kwa pamoja.

Watu wawili wa kiume a kuandika jwanafanya operation yinsi ambazo huduma zinapenda ama kuandika ambayo huduma ambazo zinapatikana mahali hapa. Kwa hiyo mwingine anasoma mwingine akiwa na kitabu anaandika yale anayoambiwa. Hii ni ya maana kwa vile watu kupata huduma

Wachezaji wa timu mbili wanacheza mchezo wa mpira wa mkono. Tunaona kuwa wawili wanataka kuzuia mmoja ili asiweze kupata ushindi wake. Hii michezo hii ni ya maana kwa vile huleta watu pamoja na pia watu huandamana pamoja kwa kila kitu.

Wachezaji wa timu mbili wanacheza mchezo wa kandanda. Tunaona kuwa kila mmoja anang'ang'ania kupata mpira na kila timu inang'ang'ania kupata taji. Hivyo ndio maana kuna mapambazuko hapa. Mpira ni ya maana kwa vile husaidia watu pia pamoja, muwe na uelewano mmoja, na kila kitu kimoja.

Katika meza ambaye iko mbele hapa umeweza kuwekwa kibanda ambayo ni ya watu raia katika serikali yetu. Haya yana maana kuwa kwa vile mtu ataeza kuainishwa kuwa yeye ni mtu mkubwa ambaye ashapita miaka kumi na nane.

Wamama wanakujia pamoja kwa mkusanyiko. Wako na nia ya kufundishwa ama kuambiwa jinsi ambavyo wanaweza kufanya kazi ya shamba. Tunaona kuwa wamama hao wanatega sikio kwa makini. Wako na nia na wako na haja ya kujua jinsi ya kufanya hivyo.

Mchezaji wa nchi wa taifa letu la kenya, ameshika mpira kwa mkono wake mmoja, ako na urefu ya hali ya juu kama twiga. Pia kuna wachezaji wa timu ingine, anajaribu kumzuia ameshangaa njinsi mtu huyu anaurefu, hivyo anangangania apate ushindi wake.

Watu wamekusanyika mahali pamoja, kuashiria kuwa wako hali ya maandamano. Wote wako na nia ya kuinua mkono juu wanafuata yale kiongozi wao amesema. Hii wakiwa wameshikilia kitambaa imeandikwa kwa kiingereza WE NOW NEED MANCITY .

Mheshimiwa rais wa taifa letu la Kenya Daktari William Samuel Ruto na jaji mkuu Martha Koome wameweza kupatana mahali pamoja wakiongea jinsi ambavyo wataweza kushughulikia ama kuendeleza taifa la Kenya.

Ni jaji mkuu, Martha Koome, amesi, amekaa Kati kati ya wachaji wengine, anaongelesha, watu walio chini yake, hii inaashiria kuwa, kuna kesi ambayo inafanyika mahali hapa, jaji mkuu ndio anaeza aķasema maneno yake ya mwisho, na hivyo ndio kesi itakuwa imeisha.

Watu hawa ni watu wanaosherehekea wakiwa na shangwe vitisho na nderemo, wameshikilia bendera kuashirikia kuwa wanafanya hivi kwa amani, hii ni ya maana kua kufanya hivi huleta watu pamoja na watu kushirikiana na kuelewana.

Hii ni zoezi ambayo serikali hufanya. Wamafanya hivi kuwapa huduma wakenya. Hii ni ya maana kwa vile wakenya wote watakuwa wanashughulikiwa jinsi ambavyo wangependa. Inaashiria kuwa wakenya hawa wako na nia moja ya kusaidia kila mtu kwa njia anayotaka.

Watu wengi mkusanyika mahali hapa ambao tunaona watu wanao fanya kazi serikali na pia kuna raia ambao kuja kupata suluhu katika watu wa serikali. Hakuna nia ya kupata namna ambavyo unaweza kudhamini ama kuelezea jinsi ambavyo kuna vitu siwezi kufanya.

Hawa ni viongozi, viongozi wanaogoza serikali. Sanasana tunaona viongozi wa kortini. Anaye ongoza hapa ni mwakilishi ambaye anaongoza watu kortini. Tunaona pia jaji mkuu akiwa mahali.

Shunjaa moja ambaye ni mama mzazi, ameweza kuonyeshwa akiwa na nia ya kushangilia taifa la Kenya. Hii amefanya hivo akiwa na bendera, ya Kenya kuashiria kuwa kuna amani. Watu wote wanamtazama jinsi anavyofanya.

Ishara hii ni ishara ya mkono miwili ambayo imeweza kusalimiana. Hii ni ishara kubwa. Hii ni ishara ya kuonyesha watu kuwa wawe pamoja. Chini yake kuna maandiko ambayo yameandikwa, tuko pamoja. Hii ni chama cha kuunganisha Wakenya pamoja.

Hii ni mchezo wa mpira wa kandanda. Tunaona wachezaji wa timu mbili, waliovaa mavazi meupe, na nyekundu. Kila mmoja ako na nia ya kupata ushindi baada ya gemu hii kuisha. Tunaona wachezaji wanang'ang'ania kupata mpira.

Mtu amepigwa picha akiwa amesimama anafurahia cheti amayo amepata ambaye amesahika katika mkono wake, cheti hiki ni cheti cha kusaidia mtu kutoka nchi nyingine hadi nchi kwingine, hii inampa mtu hakikisho ama ruhusa ya kutoka nchi yake na kwenda mahali kwingine.

Watu wawili wakike wamekaa katika viti vya tofauti tofauti. Wakiwa wamekaa upande wa kutegemea watu wakuje wapewe huduma za serikali. Tunaona kuwa watu hawa wamevaa nguo ama mavazi ambayo inafanana.

Watu wa serikali wako mahali hapa kuwapa huduma raia ,wamevaa barakoa na ni watatu na mmoja raia amekuja kupata haki yake ambayo anataka au anastahili kuwa naye.

Raia wengi wamesimama kwa shangwe, vifinjo, na vigelegele wanasherehekea kuwa ni ambayo timu yao imeweza kujipatia ushindi, tunaona kuwa wote wako na nia ya kufurahia sana kuashiria kuwa watu wa timu yao wameweza kupata ushindi.

Watu wengi wamekusanyika pamoja wakiwa na nia moja, wamekuja kusherekea jinsi ambavyo serekali inawahudumia. Tunaona kuwa kuna mwenye ameshika bendera, kuashiria kuwa sherehe hilo ni sherehe la amani, wote wameshirikiana pamoja na kupanikisah pamoja.

Watu wanatabasamu jinsi ambavyo Ah, teknolojia ya kompyuta inafanya kazi. Wanajifunza namna ya kufanya kazi na kompyuta. Hivyo tunaona kuwa wakopacha tena sana. Wanaona jinsi ambavyo inafanya

Watu wengi wamesimama wakiwa na mavazi ya rangi tafauti tafauti uweza kupanga lainni hili waweze kupata uduma za afya sisi tunavyoona kuwa wote ama watu wengi wanajua humuhimu ya kupanda uduma ya afya ni nini Kwa maisha ya Kila mwanadamu.

Hapa ni wachezaji. Hapa kuna wachezaji wawili ambao wote wanashindania ushindi yao. Wachezaji hawa wanacheza kandanda pia voliboli. Tunaona wote wanakimbiakimbia kwa uwanja waking'ang'ania ushindi yao.

Watu wengi wamesimama wakiwa wamepanga laini ambao wanafanya usajili wa kupiga kura. Mmoja ameweza kuchukua mkono ya mwingine ili aweze kurekodi, kurekodi, ile inacho itajika, ili aweze kucheza vinavyo itajika apate kupiga kura yao.

Kiongozi rais William Ruto ameweza kusimama mbele ya watu walio nyuma yao, na mwenye kiti anayesimamia watu kupata nia yao ama kusaidiwa kwa viti ambavyo labda mtu ameweza kukosewa.

Wachezaji wa timu za upande mmoja wameweza kusanyika wakiwa na mkutano yao kidogo kabla ya timu ama michezo ya kandanda iweze kuanza kirasmi pia watu wameweza kukaribia ili waweze kushangilia timu yao wanavyoona ama wanavyojionea ushindi.

Wachezaji wa timu mbili wako uwanjani wakicheza mpira ya kandanda, kila aina ya timu iko na mauiano ya kushinda timu hili ama kushinda gamu hili, pia tunaona watu wanaokuja kusherehekea wakiwa wamekaa eneo pao tofauti.

Naibu rais Kithure Kindiki ameweza kushika barua inayoandamana na huduma ya kenya ambayo ameweza kumpaa mama mtoto ikiashiria kuwa ameweza kumsaidia mtoto kupata huduma zake za afya kwa ajili ya kupata matibabu katika hospitali alioyokuwa.

Wachezaji wa timu mbili tofauti tofauti wamekusanyika katika uwanja moja na kucheza mchezo wa kandanda, kila mmoja wa timu ikona nia ya kushinda taji lake, pia watu wameweza kusanyika eneo pake tofauti wakikuja kusherekea au kutazama jinsi mpira inavyochezwa.

Hili ni bandiko linayokuwa na mchoro ama maandiko ambayo inaashiria kuwa serikali yetu ya Kenya imeweza kupata taji la kufanya biashara na kaunti zingine za nchi ,hii ni kumaanisha kuwa kuna umoja ya makaunti ama nchi tofauti tofauti.

Watu wa upinzani wameweza kusanyika mahali pamoja wakiongelea jinsi wanavyoona serikali inavyoelekea ama jinsi wanavyoona venye serikali haiwapeleki vizuri. Wanaongelesha watu ili waweze kuepukana na mambo ya watu wanaosaliti serikali yao, wakisema eti wanasaidia ila hakuna kitu ya maendeleo.

Wasichana hawa ni wa timu tofauti tofauti. Mmoja ameshika mpira aking'ang'ania alama anayohitaji ili aweze kushindia timu yake. Mmoja anataka kumzuia ili asiweze kupata taji hilo la kufunga bao.

Watu wengi wamekusanyika eneo moja wakiwa wamekaa kwenye viti vyao. Hii ni ishara kua kuna sherehe fulani ambayo wanasikiliza watu wenye wanaongea ama watu ambao wanawaongelesha raia. Hivi tunavyo ona kua raia wameweza kusanyika mahali pamoja wakisikiliza wanayo waongelesha.

Watu wengi wamekusanyika wakiwa na ishara ya kutoandamana wakiwa wametembea kwenye njia wakiwa pia wamevaa mavazi iliyo andikwa sportpesa . Watu hawa wanaongelea jinsi huwa wanasherehekea jinsi ambavyo waliweza kupata ushindi wao katika mchezo iliyo fanyika.

Watu wamekusanyika pahali pamoja ikiwa wako na nia ya kucheka ama kuonyesha sura yao ikiwa sura iliyo na furaha. Nyuma yake kuba kibandiko cha neno iliyoandikwa Kenya African National Union. Hii ni chama cha siasa ambayo watu wanasiasa hutumia wakiendesha ujenzi ama ajenda zao.